Hapa ni eneo ya biashara inayohusika na uuzaji na ununuzi wa nguo za kike zilizotundikwa kwenye vipanio zinazoning'inia zikiwa na rangi tafauti tafauti ikiwemo nyeupe nyekundu na sambarau. Kila moja ako na uhuru wa kuingia na kununua ile inayoitaka.

Hili ni duka kubwa la kisasa la mavazi ya wanawake. Zipo plastiki zenye muundo wa watu zilizovalishwa nguo aina mbalimbali ikiwemo magauni ya kubana yenye mikono mirefu na mifupi yenye rangi tofauti kama vile kijani, nyekundu na pia la madoa madoa kama chui.

Hili ni eneo la biashara la mavazi. Zipo bidhaa aina ya nguo na viatu zilizopangwa vizuri kwenye raki nyingi zilizotengenezwa kwa mbao na vioo. Mazingira yanaonekana kuwa safi yanayoweza kuvutia wateja kuja kununua bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa la kisasa la mavazi ya wanawake. Zipo plastiki zenye muundo wa watu zilizovalishwa nguo aina mbalimbali, ikiwemo magauni ya kubana, yenye mikono mifupi, yenye rangi tofauti tofauti kama vile kijani ,nyeupe na nyekundu pia.

Hili ni duka kubwa la kisasa la mavazi ya kike na ya kiume. Zipo nguo aina mbalimbali zenye zimetundikwa kwa vibanio zenye zinaning'inia ilhali zingine zimekunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu ili kurahisisha upatikanaji wake endapo zinahitajika.

Hili ni soko au duka la bidhaa mbalimbali kama vile nguo na viatu aina tofauti tofauti vilivyopangwa kwa utaratibu katika hali ya kupandiana inayoweza kuvutia wateja. Kila mtu ako na uhuru wa kufika na kununua kile anachokitaka.

Hili ni duka kubwa la kisasa la mavazi lililosheheni bidhaa mbalimbali zikiwemo za kike na za kiume. Wapo watu kadhaa ambao wanaonekana kuchagua bidhaa hizo huku wengine wakidhihirika wazi kuwa ni wauzaji ama wenyeji wa biashara hii.

Hili ni duka la kisasa la mavazi ya kike aina mbalimbali yaliyopangwa kwa umakini mkubwa unaovutia wateja. Vipo viatu vya rangi tofauti vikiwemo vyeupe na vyeusi vilivyowekwa kwenye raki. Upande wa juu yapo mataa ya umeme yanayoingiza mwangaza upande wa ndani.

Hili ni duka kubwa lililojengwa kwa mfumo wa kisasa, lenye mataa ya umeme yanayoweza kuingiza mwangaza wa kutosha upande wa ndani. Zipo nguo aina mbalimbali kama vile suti. Mbele yao kumewekwa vibandiko vinavyoashiria bei, ya bidhaa hizo.

Hili ni duka kubwa la kisasa la mavazi ya kike na ya kiume. Zipo nguo aina mbalimbali zenye zimetundikwa kwa vibanio zenye zinaning'inia, ilhali zingine zimekunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu, ili kurahisisha upatikanaji wake endapo zinahitajika.

Hili ni duka kubwa la kisasa la mavazi ya kike na ya kiume. Zipo nguo aina mbali mbali zenye zimetundikwa kwa vibanio zenye zinaninginia ilhali zingine zimekunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu ili kurahisisha upatikanaji wake endapo zitahitajika.

Hili ni duka la kisasa la mavazi ambapo zipo nguo aina mbalimbali za kiume zilizopangwa kwa mpangilio mzuri wenye kuvutia wateja. Ziko za rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, njano, kijani na nyeusi pia.

Hili duka la kisasa la mavazi aina mbalimbali yanayopangwa kwa umakini mkubwa yanayovutia wateja. Zipo bidhaa kama vile viatu nguo za kike na kiume hivyo basi mtu wa jinsia yoyote ako huru kuingia kuchagua na kununua ile inayomridhisha.

Hili ni duka kubwa la nguo za kisasa. Yapo mavazi aina ya suti yaliyo pangwa kwenye vibanio na yana ning'inia huku mengine yakiwa yamekunjwa na kupangwa kwenye raki kwa mpangilio mzuri. Upande wa ndani yako mataa ya umeme yanayo ingiza mwangaza wa kutosha ndani.

Hili ni duka la kisasa la mavazi aina mbali mbali yaliyopangwa kwa umakini mkubwa unaovutia wateja. Zipo nguo za kike na za kiume. Hivyo basi, mtu wa jinsia yeyote ako huru kuingia kuchagua na kununua ile anayoitaka.

Hili ni eneo la biashara ya mavazi. Zipo bidhaa aina ya viatu vilivyo pangwa vizuri kwenye raki yenye ngazi nyingi zilizo tengenezwa kwa mbao. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yanayoweza kuvutia wateja kuja kununua bidhaa hizi.

Hili ni duka la kisasa lenye kuuza mavazi aina mbali mbali yaliyopangwa kwa ustaarabu na umakini mkubwa. Kwa kiwango kikubwa kinaonekana nguo zinazouzwa hapa ni za kike. Wapo wanawake wawili ambao wanaonekana mmoja ni muuzaji na mwingine ni mnunuzi.

Hili ni soko au duka kubwa la bidhaa mbalimbali kama vile nguo na viatu aina tofauti kwa vilivyopangwa kwa utaratibu na umakini zaidi. Kila mtu ako na uhuru wa kuingia na kununua kile anachokihitaji kulingana na bei na pesa alizozibeba.

Hili ni duka la kisasa la mavazi aina mbali mbali yaliyopangwa kwa umakini mkubwa unaovutia wateja. Zipo nguo za kike na za kiume, hivyo basi mtu wa jinsia yeyote ako huru kuingia, kuchagua na kununua ile itakayomridhisha.

Hapa ni sehemu ya biashara. Duka hili linaonekana kuwa la muundo wa kisasa na liko na bidhaa nyingi za kujifurahisha ikiwemo vifaa vya urembo na mikoba ya wasichana wanayotumia wakienda safari.

Hili ni duka la kisasa la mavazi aina mbali mbali, yaliyopangwa kwa umakini mkubwa unaovutia wateja. Zipo nguo za kike na za kiume, hivyo basi, mtu wa jinsia yoyote ako huru kuingia kuchagua na kununua ili itakayomridhisha.

Hili ni duka la kisasa la mavazi aina mbali mbali yaliyopangwa kwa umakini na ustaarabu mkubwa unaovutia wateja. Zipo nguo za kike na za kiume, hivyo basi, mtu wa jinsia yeyote ako huru kuingi na kuchagua na kununua ile anayoitaka.

Hili ni duka la kisasa lenye kuuza mavazi aina mbali mbali yaliyopangwa taratibu na umakini mkubwa. Zipo nguo nzito zinazofaa kuvaliwa msimu ya kipukwe. Hii inaashiria kuwa sehemu iliyoko biashara kuna baridi sanaa.

Hili ni duka la kisasa la mavazi aina mbalimbali yaliyopangwa kwa umakini mkubwa unaovutia wateja. Zipo nguo za kike na za kiume, hivyo basi mtu wa jinsia yoyote ako huru kuingia, kuchagua na kununua ile itakayomridhisha.

Hapa ni sehemu ya biashara. Duka hili linaonekana kuwa la muundo wa kisasa na liko na bidhaa nyingi za kujifurajisha ikiwemo vifaa vya urembo na vitu vinginevyo vilivyo pangwa kwa umakini zaidi.

Hili ni duka dogo linalouza bidhaa za kifahari na za kisasa ambazo huwa na ubora na bei ya juu. Liko na bidhaa tofauti tofauti kama vile viatu, mikoba na nguo. Kila mmoja ako na uhuru wa kuingia na kukunua kile anachokitaka.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka linaloonekana kuwa la kisasa ambapo vifaa vya mavazi vimepangwa kwa utaratibu mzuri. Katika sehemu ya mbele kumewekwa matangazo ya kuwakaribisha na kuwasaidia wateja wote kutembelea duka hilo kwa njia ya mtandao.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kutekeleza ununuzi ama uuzaji wa bidhaa hizo. Wapo watu wawili waliosalimiana mmoja anaonekana kuwa muuzaji ilihali mwigine anafanana kuwa mnunuzi.

Hili ni eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kuuza ama kununua vyombo hivyo. Yapo magari aina tofauti tofauti ya kibinafsi yenye rangi mbali mbali ikiwemo meupe kahawia na meusi. Kila mtu ako na uhuru wa kununua lile analolitaka.

Hili ni eneo la biashara la magari ambapo wauzaji na wanunuzi mbalimbali hukutana kwa ajili ya kuuza au kununua vyombo hivyo. Wapo watu watatu, wa kike mmoja na wawili wa kiume, ambapo waonekana kuanzisha ama kuendeleza mchakato huo wa ununuzi.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kutekeleza ununuzi au uuzaji wa bidhaa hizo. Yapo magari aina tofauti tofauti ya kibinafsi yenye rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyeusi na samawati.

Hili ni eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kuuza au kununua vyombo hivyo. Yapo magari aina tofauti tofauti ya kibinafsi yenye rangi mbali mbali ikiwemo meupe, meusi na samawati. Kila mtu ako na uhuru wa kununua lile analolitaka.

Hili ni eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi mbalimbali hukutana kwa ajili ya kuuza ama kununua vyombo hivyo. Jengo hili limejengwa la kifahari lenye madirisha makubwa na mataa ya umeme ambayo yanaingiza mwangaza wa kutosha upande wa ndani.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la kisasa lililoko kwenye sehemu ya biashara ya uuzaji na ununuzi wa magari. Limefunguliwa milango yote ili kurahisisha urahisi wa mnunuzi kulikagua kwa umakini zaidi kabla ya kufanya maamuzi ya kulinunua.

Hili ni gari lenye rangi ya zambarau la kuvutia lililowekwa katika eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kuuza au kununua vifaa hivi. Kwa umbali upon uzio wa chuma uliyounganishwa na nyaya za umeme ili kuhakikisha usalama katika eneo hili.

Huyu mtu akiosha gari lenye rangi nyekundu lililochakaa kuashiria ni la kitambo mno, anatumia bomba dogo lenye kutoa maji kwa kasi sana ili kutoa uchafu katika sehemu mbalimbali za gari hilo ambalo liko wazi, milango yote imefunguliwa.

Hii ni sehemu ya biashara magari ambapo wauuza na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kutekeleza ununuzi au uuzaji wa bidhaa hizo. Yapo magari aina tofaiti tofauti ikwemo ya kibinasi, ya kubebea abiria na hata ya usafirishaji wa mizigo pia.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kutekeleza ununuzi au uzaji bidhaa hizo. Yapo magari aina tofauti tofauti ya kibinafsi yalio pangwa kwa njia ya mstari na yanayovutia wanunuzi.

Hili ni eneo la biashara la magari ambapo wauzaji na wanunuzi mbalimbali wamekutana kwa ajili ya kuuza ama kununua vyombo hivyo. Yapo magari aina tofautu tofauti ya kibinafsi yenye rangi mbalimbali inayovutia ikiwemo meupe, kahawia na meusi. Kila mtu ako na uhuru wa kunua lile analolitaka.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kufanya biashara bidhaa hizo. Wapo watu watatu, wa kike mmoja na wawili wa kiume, ambapo mmoja wao anaonekana kuwa muuzaji na wawili wanaonekana kununua gari.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la kisasa lililoko kwenye sehemu ya biashara ya uuzaji na ununuzi wa vifaa hivi vya usafiri. Limefunguliwa milango yote ili kuhakikisha uharisi wa mnunuzi kulikagua kwa umakini zaidi, kabla ya kufanya maamuzi ya kulinunua.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kutekeleza biashara hiyo. Wapu watu wawili walio vaa suti, moja naonekana kuwa mnunuzi na mwengine anaka muuzaji. Yapo magari aina mbalimbali alioko na rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe na meusi.

Hili ni eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi mbalimbali hukutana kwa ajili ya kuuza ama kununua vyombo hivyo. Yapo magari aina tofauti tofauti ya kibinafsi yenye rangi mbalimbali ikiwemo meupe na meusi. Kila mtu ako na uhuru wa kununua lile analolitaka.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari, ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kutekeleza ununuzi au uuzaji wa bidhaa hizo. Yapo magari ya aina tofauti tofauti ikiwemo ya kubebea abiria na hata usafirishaji wa mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari, ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kutekeleza ununuzi ama uuzaji wa bidhaa hizo. Yapo magari ya kibinafsi yenye rangi mbali mbali, ikiwemo, nyekundu, nyeusi, nyeupe, na kijivu pia.

Hili ni soko la magari ambalo hufanyika katika sehemu maalum. Wafanyabiashara hukutana hapa kwa malengo ya kuuza ama kunuua bidhaa mpya au la zamani. Hapa kuna gari aina ya prado ambalo linauzwa pia.

Hili ni eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi mbalimbali wanakutana kwa ajili ya kuuza ama kununua jambo hivyo. Yapo magari aina tofautitofauti ya kibinafsi yenye rangi mbalimbali ikiwemo meupe, kahawia na meusi. Kila mtu ako na uhuru wa kununua lile analolitaka.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kutekeleza ununuzi ama uuzaji wa bidhaa hizo. Yapo magari aina tofauti tofauti ikiwemo ya kibinafsi, ya kubebea abiria na hata ya usafirishaji wa mizigo pia.

Haya ni magari ya kibinafsi yameegeshwa yanangoja kuchukua abiria kutoka sehemu moja hadi nyengine. Magari haya huwa yanatumika kwa njia ya usafiri aidha kubebea watu ama mizigo ili kufikisha kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hili ni eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi mbalimbali hukutana kwa ajili ya kuuza na kununua vyombo hivyo. Yapo magari aina tofauti tofauti ya kibinafsi yenye rangi mbalimbali ikiwemo meupe na meusi. Kila mtu wako na uhuru wa kununua lile analo litaka.

Hapa ni soko maalum ambapo magari ya aina mbalimbali huuzwa, yakiwemo mapya na yaliyotumika na kwa umbali tunaona nyaya zinazotumika kupitisha umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari, ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kwa ajili ya kutekeleza ununuzi na uuzaji wa bidhaa hizo. Yapo magari aina tofauti tofauti, ikiwemo ya kibinafsi na ya kubebea mizigo. Mtu yeyote ako na uhuru wa kuingia na kununua lile analolitaka.

Hii ni sehemu ya biashara ya magari amabapo wauzaji na wanunuzi hukutana na kutekeleza biashara hiyo. Wapo watu wawili. Mwanaume aliyevalia suti ya kijivu na miwani anayeonekana kuwa muuzaji na mwingine ni mwanamke anayekua mnunuzi.

Hili ni eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi mbalimbali hukutana kwa ajili ya kuuza au kununua vyombo hivyo. Yapo magari ya aina tofautitofauti ya kibinafsi yenye rangi mbalimbali, ikiwemo meupe, mekundu na meusi pia. Kila ako na uhuru wa kununua lile analolitaka.

Hili ni gari aina ya Subaru lenye rangi nyeupe na ya kuvutia yaliyowekwa katika eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi kukutana kwa ajili ya kuuza au kununua vifaa hivi, yapo mengine ya rangi mbalimbali yaliyopangwa vizuri na upande wa nyuma kuna uzio wa umeme unaozuia wahalifu kuingia sehemu hii.

Hili ni eneo la biashara ya magari ambapo wauzaji na wanunuzi mbali mbali hukutana kwa ajili ya kuuza na kununua vyombo hivyo. Yapo magari aina tofauti za kibinafsi yenye rangi mbali mbali ikiwemo nyeupe, kahawia, na meusi, kila mtu ako na uhuru wa kununua lile analolitaka.

Hii ni sehemu ya barabara katika mji fulani ambapo shughuli za kawaida zinaendelea. Zipo vyombo vya usafiri kama vile pikipiki, gari binafsi na za abiria pia. Kando hapo watu waliosimama wakionekana kungoja kuabiri gari.

Hii ni sehemu ya biashara ya bidhaa za kilimo zilizopangwa kwa mafungu yenye viwango tofauti zenye bei mbalimbali pia. Zipo nyanya, karoti, vitunguu na hoho zinazotumika katika mchakato wa upishi wa kisasa.

Hapa ni mahali pa kuuza na kununua nguo za mitumba. Yako mavazi aina mbalimbali ya kike na kiume ambayo yamepangwa kwa mpangilio wa kupandiana. Soko hili linaweza kuwa maarufu kwa jamii kutokana na bidhaa zake bora na za bei nafuu.

Hii ni eneo la biashara ama soko la wazi linalohusika na ununuzi na uuzaji wa bidhaa za kilimo zikiwemo matunda kama vile parachichi, machungwa, mapapai na mengineyo pia. Wapo watu wanaopita huku na kule wakijihusisha na ununuzi huo ama uuzaji.

Hili ni duka au soko linalohusika na uuzaji au ununuzi wa viatu aina mbalimbali, vya kike na vya kiume, vyenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na nyekundu, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu unaoweza kuvutia wateja.

Hii ni biashara au soko linalohusika na uuzaji na ununuzi wa bidhaa za kilimo. Zipo bidhaa aina mbalimbali zikiwemo nyanya, vitunguu na viazi vinavyouzwa. Mtu yeyote ako na uhuru wa kuja sehemu hii na kununua kile anachokitaka.

Hii ni sehemu ya duka la mavazi aina mbalimbali yaliyopangwa kwa umakini mkubwa wa kupandiana unaoweza kuvutia wateja. Vipo viatu vya kike na vya kiume hivyo basi mtu wa jinsia yeyote ako huru kuingia, kuchagua na kununua kile anachokitaka.

Hii ni sehemu ya biashara ya bidha za kilimo zilizopangwa kwa mafungu yenye viwango tofauti tofauti zenye bei mbalimbali pia. Zipo nyanya, vitunguu, karoti, viazi na mboga. Katikati kipo kichochoro ambacho muuzaji ama mzunuzi anaweza kupita kufikia vitu vilivyoko mbali naye.

Hii ni sehemu ya biashara ya bidhaa za kilimo zilizopangwa kwa mafungu yenye viwango tofauti tofauti zenye bei mbalimbali pia ,zipo nyanya, vitunguu, karoti ,viazi na pilipili mboga ,katikati kipo kichochoro ambapo muuzaji ama mnunuzi anaweza kupitia ili kufikia vitu vilivyokuwa mbali na yeye.

Hapa ni mahali pa kuuza na kununua nguo za mitumba. Yako mavazi ya aina mbalimbali ya kike na ya kiume ambayo yamewekwa kwa kiwango cha chini na wako watu wengi wanaozunguka na kununua. Soko hili linaweza kuwa maarufu kwa jamii kutokana na bidhaa bora na za bei nafuu.

Hii ni sehemu ya biashara ya bidhaa za kilimo zilizopangwa kwa mafungu yenye viwango tofauti, tofauti zenye bei mbalimbali pia. Zipo nyanya, vitunguu, karoti, ndimu na mboga. Katikati kipo kichochoro ambapo muuzaji anaweza kupita kufikia vitu vilivyoko mbali na yeye.

Hii ni sehemu ya biashara yenye kuuza bidhaa za kilimo hasa matunda ikiwemo maembe, machungwa na matikitimaji tunayoambiwa kua muhimu sana katika afya yetu ni vitu bora kwa wagonjwa kwa sababu havina kemikali aina yoyote.

Hii ni sehemu ya biashara yenye kuuza bidhaa za vilimo, hasa nyanya, hoho, ndimu, na matunda kama vile ndizi zilizofungwa kwenye kamba zinazoning'inia. Kipo kifaa kama kisu, kinachotumika kukatia ndizi wakati mteja anapokuja kununua.

Hili soko au duka la bidhaa mbali mbali kama vile nguo na vyatu. Aina tofauti vinavyo pangwa kwa utaratibu katika hali ya kupandiana inayo weza kuvutia wateja. Kila mtu ako na uhuru wa kuingia na kununua kile anachokitaka.

Hapa ni sehemu ya biashara ya kuuza nyama za mifugo mbali mbali ikiwemo: ng'ombe, mbuzi, kondoo na kuku. Wapo wauzaji waliovaa sare ya rangi nyeupe inayoashiria usafi. Pia lipo jokofu linalotumiwa kuhifadhia nyama ilizisiharibike kwa urahisi.

Hili ni soko lililojaa na kuwa na wingi wa mazao ya kilimo ambayo ni muhimu kwa afya na ustawi wa binadamu. Kuna mboga na matunda aina mbalimbali ikiwemo vitunguu, pilipili, matango na kadhalika. Mboga hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri na rangi yake inavutia mno.

Hili ni soko la bidhaa za kilimo katika eneo fulani. Kuna wingi wa matunda kama vile ndizi zikiuzwa katika vibanda vya soko. Watu wengi wanaonekana wakiwa wafanyibiashara wakijihusisha na shughuli za kununua na kuuza bidhaa hizo.

Hili ni soko au duka la bidhaa mbalimbali, kama vile nguo na viatu aina tofauti, vilivyopangwa kwa utaratibu, katika hali ya kupandiana, inayoweza kuvutia wateja. Kila mtu ako na uhuru wa kufika na kununua anachokitaka.

Hili ni soko lililo wazi la viwakali. Vipo vitu aina mbalimbali vinavyoambatana na bei tofautitofauti ikiwemo meko na karai za kupikia, sufuria, masanduku na milango. Pia wapo watu wawili wanaoonekana kuhusika kwa biashara hii.

Haya ni mazingira ya makazi ya watu. Zipo nyumba kadhaa za kufanana zilizojengwa kwa muundo wa kisasa na zimepakwa rangi ya kuvutia mno. Ziko na madirisha makubwa ya vioo yanayoweza kuingiza mwangaza wa kiasili upande wa ndani. Mandhari yanaonekana kuwa safi na salama.

Hili ni jengo kubwa la kisasa, lenye rangi ya kuvutia na madirisha makubwa yanayoweza kuingiza mwangaza wa kutosha upande wa ndani. Inaonekana kuwa ofisi au makazi ya watu ambapo wamekodisha.

Haya ni mazingira yenye mijengo mirefu ya kisasa iliyopakwa rangi ya kuvutia. Nidhahiri kwamba nyumba hizi ni za kibiashara aidha watu kupanga kwa ajili ya kuishi ama maofisi. Kuna kuta wauzio unaodhihirisha usalama katika sehemu hiyo.

Haya ni mazingira ya makaazi ya watu. Zipo nyumba za chini za kawaida, zilizojengwa kwa muundo wa kufanana, wenye rangi nzuri na madirisha makubwa yanaweza kuingiza mwangaza wa kutosha upande wa ndani. Ipo miti na maua yaliyopandwa kwa mstari, na yafanya eneo hili kuvutia mno.

Hiki ni kipande cha ardhi kilicho na nyasi zilizokauka, kuonyesha kwamba kuna hali ya ukame katika eneo hili. Kwa umbali yapo majumba makubwa ya kisasa yaliyojengwa kwa muundo wa kuvutia, yanayoonekana kua sehemu wanapoishi watu wenye kipato kizuri.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa lililojengwa kwa muundo na misingi ya kisasa. Liko na rangi nzuri ya kuvutia na madirisha makubwa ya vioo yanayoweza kuingiza mwangaza wa asili upande wa ndani.

Hili ni jengo kubwa la kisasa lenye rangi ya kuvutia na madirisha makubwa yanayoweza kuingiza mwangaza wa kutosha upande wa ndani. Ni dhahiri kwamba nyumba hii ni ya kibiashara aidha watu kupanga kwa ajili ya kuishi ama maofisi.

Hili ni eneo la makaazi lenye majumba makubwa ya kisasa yenye rangi mbalimbali ya kuvutia. Yapo magari ya binafsi yaliyoegeshwa kwa kupangwa kwa umakini. Kando yake kuna miti iliyonawiri sana. Haya ni mazingira salama na yenye kuishi watu wenye hali ya juu kiuchumi.

Hii ni nyumba kubwa ya gorofa ya kisasa iliyopakwa rangi ya kuvutia. Ni dhahiri kwamba nyumba hii ni ya kibiashara aidha watu kupanga kwa ajili ya kuishi ama ofisi. Zipo nyaya za umeme zinazoashiria kwamba kuna upatikanaji wa miundo misingi katika enoe hili.

Hii ni nyumba kubwa iliyojengwa kwa muundo wa kisasa. Iko na rangi nzuri na ya kuvutia. Iko na madirisha makubwa yenye kuweza kuingiza mwangaza asilia upande wa ndani. Ni dhahiri kwamba huenda ni ya watu kukodisha kwa ajili ya kuishi ama maofisi.

Huu ni ujenzi unaoendelea. Jengo hili linaonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha matumizi ya mbinu za kiteknolojia. Katika sehemu ya nje ya nyumba hii kumewekwa andamazi za chuma kuimarisha na kuzingatia viwango vya usalama na ubora.

Hizi ni nyumba zilizojengwa kwa muundo wa kisasa zenye rangi nzuri na ya kuvutia huku ukuta wa uzio uliounganishwa na nyaya za umeme ikiashiria kwamba sehemu hii kuna ulinzi na usalama wa kutosha. Ni dhahiri kwamba mazingira haya ni ya watu binafsi wenye kipato cha juu.

Hili ni jengo kubwa la kisasa lenye rangi nzuri na madirisha makubwa yanayoweza kuingiza mwangaza wa asili wa kutosha upande wa ndani. Ipo miti na maua yaliyopandwa kwa njia mstari na inayofanya sehemu hii kuvutia zaidi.

Hii ni nyumba ya gorofa ilio jengwa kwa muundo wa kisasa na inavutia kwa rangi yake halisi. Kuna uzio wa miti yenye kijani kibichi na ilio nawiri zaidi. Inaonekana kuwa makaazi ya watu wa kipato kizuri kutokana na muonekano wake.

Hii ni barabara ndogo ya kijiji, yenye haina matumizi mengi sana. Yapo majumba yaliyojengwa kwa muundo wa kisasa yenye rangi nzuri na ya kupendeza, na lingine bado linajengwa halijakamilika. Yamezungushwa na uzio wa ukuta, lipo lango kuu ambalo watu ama magari uingilia.

Hiki ni kipande cha ardhi kilicho na nyasi zilizokauka kuonyesha kwamba kuna hali ya ukame katika eneo hili. Kwa umbali yapo majumba makubwa ya kisasa yenye rangi na muundo wa kuvutia, yanaonekana kuwa sehemu wanapoishi watu wenye kipato kizuri.

Hii ni nyumba nzuri kubwa iliyojengwa kwa muundo wa kisasa. Iko na rangi nzuri ikiwemo nyeupe, nyeusi na manjano. Upande wa chini lipo bwawa la kuogelea ambako watu huogelea na kujifurahisha.

Hii ni nyumba kubwa iliyojengwa kwa muundo wa kisasa. Iko na rangi nzuri na ya kuvutia. Huku ukuta wa uzio uliounganishwa na nyaya za umeme. Ikiashiria kwamba sehemu hii kuna ulinzi na usalama wa kutosha. Ni dhahiri kwamba huenda mazingira haya ni ya mtu binafsi na mwenye kipato kikubwa.

Hili ni eneo la barabara. Vipo vibanda vya wafanyibiashara vilivyojengwa kando kando, vinavyoonekana si muundo rasmi. Upande wa nyuma kuko na mjengo mkubwa wenye rangi ya kuvutia unaoonekana kuwa mazingira ya watu kuishi ama ofisi.

Hiki ni kipande cha ardhi kilicho na nyasi zilizokauka kuonyesha kwamba, kuna hali ya ukame katika eneo hili. Kwa umbali lipo jengo moja kubwa la kisasa, lenye rangi na muundo wa kuvutia, inayoonekana kuwa ni sehemu wanapoishi watu wenye kipato kizuri.

Hili ni jengo kubwa la kisasa lenye rangi ya kuvutia na madirisha makubwa yanayoweza kuingiza mwangaza ya kutosha upande wa ndani. Ipo miti iliyonawiri vizuri ya kijani inayoifanya hewa katika maeneo haya kuwa safi.

Huu ni ujenzi unaoendelea. Jengo hili linaonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha matumizi ya mbinu za kiteknolojia. Katika sehemu ya nje ya nyumba hii kumewekwa andamizi za chuma na miti kuimarisha na kuzingatia viwango vya usalama na ubora.

Hili ni eneo la makazi lenye majumba makubwa ya kisasa yenye rangi mbalimbali. Yapo magari ya binafsi yaliyoegeshwa kwa kupangwa kwa umakini. Kando yake, kuna miti iliyonawiri sana. Haya ni mazingira salama na yenye kuishi watu wenye hali ya juu kiuchumi.

Haya ni mazingira yenye mijengo mirefu ya kisasa iliyopakwa rangi ya kufutia, ni dhahiri kwamba nyumba hizi ni za kibiashara aidha watu kupanga kwa ajili ya kuishi ama maofisi. Zipo nyaya za umeme zinazoashiria upatikanaji wa miundo misingi katika eneo hili.

Hili ni jengo kubwa la kisasa lenye rangi ya kuvutia na madirisha makubwa yanayoweza kuingiza mwangaza wa kutosha upande wa ndani. Zipo nyaya za umeme zinazoonyesha kuwa eneo hli lina muindombinu ya kisasa ya kupitisha umeme.

Hili ni eneo la makazi yenye majumba makubwa ya kisasa yenye rangi mbalimbali na ya kuvutia. Upande wa chini ipo milango ambayo watu wamekodisha kwa ajili ya kufanyia biashara zao tofauti tofauti ikiwemo hospitali na maduka.

Hili ni jengo jipya linalojengwa, inaonekana kuwa na muundo wa kisasa na urembo wa rangi ya samawati na nyeupe. Lina madirisha makubwa na maeneo mengi ya vioo yanayofanya jengo hilo liwe na mwangaza wa kutosha. Pia wako mafundi ambao wanaoonyesha kuwa mchakato wa jengo hilo bado unaendelea.

Hili ni duka kubwa la kisasa katika jumba la biashara. Hii ni sehemu iliyotengwa kwa ajili ya uuzaji wa mayai. Ziko aina mbalimbali yanayotofautiana na bei. Juu ya bidhaa hizi kukona vibandiko vya bei vinavyomsaidia mnunuzi kufanya maamuzi sahihi.

Haya ni mazingira ya duka la mikate kuna jina la bakery liloandikwa kwa herufi kubwa. Ndanii kuna vitu mbalimbali kama vile mikate, keki na vinginevyo. Mtu yeyote akona uhuru wa kuenda kununua kile anachotaka.

Hili ni duka kuu la kisasa lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo mchele, maziwa, vifaa vya usafi na vinginevyo vilivyowekwa kwa mpangilio mzuri. Pia kuna alama za bei na matangazo maalum ambayo yanaonyesha kuwa kuna fursa ya kupata bidhaa kwa bei nafuu.

Hili ni duka kubwa la kisasa, lililo na sehemu ya kuuza vifaa mbalimbali kama sabuni ya kufulia nguo na vitu vingine vya matumizi ya kila siku. Yapo mabango yaliyowekwa kwenye bidhaa husika, yanayoashiria punguzo la bei, hivyo basi kumwezesha mteja kupata fursa ya kununua mali hizo, kwa bei nafuu kuliko ile ya kawaida.

Hii ni sehemu ya biashara ya vinywaji iliyoko kwenye duka kuu la kisasa. Upande wa ndani zipo bidhaa mbalimbali ikiwemo vileo na viburudisho vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri mwenye kuweza kuvutia wanunuzi. Pia yapo mataa ya umeme yanayoweza kuleta mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za kununuliwa zilizopangwa kwa ustaarabu mkubwa na zinazovutia. Vipo vibandiko katika kila vuli au rafuli zinazoonyesha bei ya kila vifaa ambayo huwasaidia wateja kununua viwango maalum ya vitu kulingana na mtaji wao.

Hili ni duka kubwa lenye muundo wa kisasa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa umakini na ustarabu mkubwa. Wateja wako huru kuingia na kuchagulia vitu wanavyovitaka kisha wanapitia kwa mhasibu kufanywa hesabu ya bidhaa walizochukua alafu walipe na kutoka.

Hili ni duka kubwa lenye muundo. Kuna mazingira ya kisasa lenye bidhaa mbalimbali z uilizopangwa kwa umakini na ustarabu mkubwa wanaovutia. Wateja wako huru na kuchagua vitu wanavyovitaka kisha wanapitia masibu kufanyiwa hesabu ya bidhaa zote walizochukua alafu walipe na kutoka.

Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za kununuliwa zilizopangwa kwa ustaarabu mkubwa na zinazovutia wateja. Ipo vibandiko katika kila vuli au rafuli zinazoonyesha bei ya kila kifaa, ambayo huwasaidia wateja kununua viwango vya bidhaa kulingana na mahitaji yao.

Hili ni duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za kunuliwa zilizopangwa kwa utaratibu katika maeneo tofautitofauti. Yapo mataa ya umeme yanayoweza kusaidia kuingiza mwangaza wa kutosha upande wa ndani.

Hili ni duka kubwa lenye muundo na mazingira ya kisasa, yenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa umakini na ustaarabu mkubwa unaovutia. Wateja wako huru kuingia na kujichagulia vitu wanavyovitaka kisha wanapitia kwa mhasibu kufanyiwa hesabu ya bidhaa zote walizochukua, alafu walipe na kutoka.

Hili ni duka kubwa la kisasa lililosheheni bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa umaakini na mpangilio mzuri. Ikiwemo mafuta ya kupikia, sabuni, mikate na vinginevyo. Kipo kichochoro ambacho watu huweza kupitia ili kufikia vilivyopo katika maeneo ya mbali.

Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za kununuliwa, zilizopangwa kwa ustaarabu mkubwa na zinavutia. Lipo bandiko katika kila vuli au rafuli zinazooonyesha bei ya kila kifaa, ambayo huwasaidia wateja kufanya maamuzi maalumu ya vitu wanavyovitaka.

Hili ni duka kubwa la kisasa liliosjheheni bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa umaakini na mpangilio mzuri. Zipo aina ya vitu tofauti tofauti ikiwemo keki, unga, sukari na vinginevyo. Kuna mataa ambayo yanatumika kuingiza mwangaza wa kutosha hapa ndani.

Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa mbali mbali za kununuliwa, zilizopangwa kwa ustaarabu mkubwa na zinavutia. Zipo vibandiko katika kila vuli, zinazoonyesha bei ya kila kifaa, ambacho huwasaidia wateja, kufanya maamuzi ya kiwango cha bidhaa wanazozihitaji.

Hili ni duka kubwa la kisasa lililosheheni bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa umakini na mpangilio mzuri ikiwemo mafuta ya kupikia, unga na vinginevyo. Kipo kichochoro ambapo watu huweza kupitia ili kufikia vitu vilivyopo katika maeneo ya mbali.

Hili ni duka kubwa lenye muundo na mazingira ya kisasa lenye bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwa umakini na ustaarabu mkubwa unaovutia. Wateja wako huru kuingia na kuchagua vile vitu wanavyovitaka, kisha wanapitia kwa mhasibu kufanyiwa mahesabu ya bidhaa zote walizochukua, alafu walipe na kutoka.

hili ni duka kubwa lenye muundo na mazingira ya kisasa lenye bidhaa mbalimbali zilizo pangwa kwa umakini na ustaarabu mkubwa unayovutia wateja wako huru kuingia na kuchagua vitu wanavyovitaka kisha wapitie kwa mhasibu kufanyiwa hesabu ya vitu vyote walizochukuwa alafu walipe na kutoka.

Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za kununuliwa zilizopangwa kwa ustaarabu mkubwa na zinavutia. Vipo vibandiko katika kila vuli au rafuli zinazoonyesha bei ya kila kifaa ambayo huwasaidia wateja kununua viwango maalum vya vitu kulingana na mtaji wao.

Hili ni duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za kununuliwa zilizo pangwa kwa utaratibu katika maeneo tofauti tofauti. Kuna vifaa vya kubebea mizigo wakati mnunuzi anaendeleza kuchagua bidhaa zake vinavyo rahihisha shughuli hiyo.

Hili ni duka kubwa la kisasa, lenye bidhaa mbali mbali za kununuliwa, zilizopangwa kwa utaratibu katika maeneo tofauti tofauti. Kuna pia vifaa vya kieletroniki, kama vile, kompyuta, na simu zinazotumiwa kuendesha biashara hii kwa umakini zaidi.

Hili ni duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za kununuliwa zilizopangwa kwa utaratibu katika maeneo tofauti tofauti. Yapo mataa ya umeme ambayo yako wazi yanayotumika kuingiza mwangaza wa kutosha humu ndani.

Hili ni duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za kuanguliwa zinazopangwa kwa ustaarabu mkubwa na zinavutia. Vipo vibandiko katika kila vuli au rafuli zinazoonyesha bei ya kila kifaa ambayo huwasaidia wateja kuamua wananunua kiwango gani kulingana pesa ambayo wako nayo.

Hili ni duka kubwa la kisasa, linalouza bidhaa tofauti tofauti, ikiwemo, sabuni, mafuta ya kupikia, mafuta ya kujipaka, na vitu vinginevyo. Kila mmoja akona uhuru wa kuingia hapa, na kuchagua kile anachotaka, na kulipia.

Hili ni duka kuu linalouza bidhaa tofautitofauti ikiwemo juisi, matunda aina mbalimbali kama vile machungwa, tufaha na mengineyo. Kila mmoja anafaa kula matunda ili kudumisha hali ya afya.

Hili ni duka kuu la kisasa. Kuko na wahudumu wanaongojea kuhudumia wateja ambao watakuja kununua bidhaa tofautitofauti. Upande wa juu kuko na mataa ya umeme ambayo yanaingiza mwangaza kwenye duka hili.